Duka lenye jina Sunny Forex ina ukuta ya glasi yenye majina kama Mpesa, Western Union na MoneyGram na ndani la hili duka kuna mtoto mdogo amesimama pia kuna televisheni.